Bidhaa za maboksi zimepangwa kwa wingi katika sehemu zao, chini yake zimewekwa bei zao tofauti tofauti, kando yake kuna juisi zenye ziko katika promotion .

Ndani ya ukumbi huu, kuna viti na meza zenye zimepangwa kwa makundi. Ukutani kuna michoro yenye imechorwa na kupendeza. Kando kuna feni ya kupepea na juu kuna mataa yenye bado yamezimwa.

Jiwe hili linaonekana la kitambo sana, hadi juu yake kumemea manyasi makubwa ya kutisha, chini yake kuna maua na vinyasi vidogo vidogo vilivyomea kwa wingi.

Msikiti huu ni wa zamani sana, ngazi zimejaa vumbi. Ukiingia ndani, hali imetulia kwa utulivu. Maandhari yote ya msikiti huu unaashiria utulivu uliochanganyikana na historia iliyosahaulika.

Mashabiki hawa wanasherehekea kufunga kwa timu yao. Wanaonekana na furaha na bashasha teletele. Mikono imeinuliwa juu na wanapaza sauti. Wengi wamevalia jezi ya timu hio.

Hili ni dafu lenye limekatwa kwa maridadi na kuliwa, na likarushwa katika mchanga wenye unaonekana ni wa ufuo wa bahari